Duka kuu au duka la mboga. Rafu zilizo na bidhaa mbalimbali za chakula, hasa zinazoonekana kuwa masanduku ya nafaka na katoni mbadala za maziwa. Zinazoonyeshwa vyema ni bidhaa zinazoitwa Riz au lait , kwa kifaransa kuwa inaitwa pudding ya mchele, katika ladha kama vile vanilla na ikiwezekana asili.

Mambo ya ndani ya duka na shughuli na huduma mbalimbali. Safari ya basi dogo jekundu la kuchezea limebeba watoto wadogo, basi lina silhouettes zenye mandhari ya London nyuma, kama vile, London Eye na Big Ben. Onyesho la mannequin na meza ya nguo zimewekwa kwenye upande wa kulia wa njia ya kupita ambayo huenda ikawa sehemu ya duka la muda, kibukizi au mauzo.

Lango la kuingilia la hekalu jipya la 'Dwarikatham', ambalo linafafanuliwa kama, kituo cha kitamaduni na kielimu cha 'Vedic' kwenye alama. Usanifu huo unaonyesha muundo wa jadi wa hekalu la India, unaojumuisha kuba ya kati na miiba ya mapambo juu. Kuna gate kubwa jeusi na la dhahabu lenye mambo ya mapambo na gari limeegeshwa mbele yake. Kuzingira lango kuna mimea na miti.

Eneo la mtaani linaloonekana kama kuwa la mjini. Jengo kuu linalozingatiwa ni muundo mweupe unaoitwa, MANDARY MOSQUE kwa kiarabu na kiingereza kwenye ubao wa ishara. Msikiti huo una mnara unaoonekana juu ya paa. Magari machache yameegeshwa kando ya barabara. Ikiwa pamoja na SUV ya fedha.

Ufikiaji wa jumuiya au tukio la usajili wa huduma ya umma, linalofanyika nje. Pengine katika bustani, au uwanja wa umma. Watu kadhaa ikiwa ni pamoja na wanaume na wanawake, wamekusanyika karibu na meza ya mbao. Ambapo wafanyikazi wanaonekana rasmi wameketi, wakiwasaidia na karatasi.

Eneo la pwani lenye utulivu na boti kadhaa zilizotia nanga kwenye maji yasio na kina kirefu, boti hizo zinaonekana kuwa za watalii au za uvuvi zikiwa zimejipanga kwa safu kando ya mkondo mwembamba, maji ni ya utulivu na uwazi yakifichuwa sehemu ya chini na miamba.

Wanaume watatu waliovalia mashati nyekundu na suruali ya buluu inayolingana, wameketi ndani ya nyumba au kwenye eneo lililofunikwa la ukumbi wakicheza ngoma za kitamaduni za kiafrika kila mwanaume ana aina tofauti ya ngoma iliyowekwa mbele au kati ya miguu yao, na wanaicheza kikamilifu kwa mikono yao.

Eneo la pwani na mashua ya mbao iliyowekwa karibu na ufuo wa mchanga. Boti ya kitamaduni ya mbao, inawezekana jahazi au chombo kidogo cha uvuvi. Iko kwenye maji ya kina kifupi karibu na ufuo. Imebeba watu kadhaa wengine wakiwa wamekaa chini ya dari iliyotengenezwa kwa kitambaa cha rangi ya udhurungi, au tanga.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya bahari wakati wa mawio au machweo. Anga imejaa mawingu mazito na meusi lakini kuna mwanga wa kustaajabisha wa rangi ya chungwa, waridi na nyekundu inayowaka nyuma na kupitia humo.

Bandari ndogo au eneo la kizimbani wakati wa usiku inayoangazwa na taa bandia, boti kadhaa za uvuvi zimeekwa kwa kando ndani ya maji karibu na geti la zege. Boti hizo zimepakwa rangi angavu hasa blu, kijani kibichi na nyeupe na nyingine zinaonekana kuwa na miyavuli au gear kwenye ubao.

Mandhari ya ufuo idadi ya watu wanatembea au wamesimama kwenye sehemu ya mchanga ambayo inaonekana kuzungukwa na maji ya kina kifupi na kupendeza kuwa ni sehemu ya mchanga iliyofichuliwa kwa muda wakati wa mawimbi madogo. Upande wa kulia kuna mashua ya manjano na buluu inayong'aa iliyotiwa nanga kwenye maji yake kina kifupi na watu wachache wanapanda au kushuka.

Mandhari nzuri yenye utulivu ya ufukweni. Mawimbi ya utulivu yanasonga kwenye ufuo kwa upole kutoka kushoto. Maji ni mchanganyiko wa vivuli vya buluu na kijani, mfano wa maeneo ya kitropiki au pwani. Pwani ya mchanga inaenea kwa mbali, mchanga una rangi nyepesi na laini na nyayo zinazoonekana zikitoka kwenye kamera .

Mlango wa jengo la kihistoria la soko, huenda ni soko la 'Mackenon' pia linajulikana kama Marikiti huko Mombasa, Kenya. Usanifu huo ni wa mtindo wa kikoloni unaojumuisha kuta za mawe zenye rangi ya cream , milango yenye matao na milango ya kijana kibichi ya chuma iliyosukwa.

Eneo la nje la kuketi la mkahawa au mapumziko ya pwani, ambayo huenda iko katika eneo la tropiki. Jengo lina paa la nyasi lililotengenezwa kwa majani ya mitende au vifaa sawa, mtindo wa kawaida kwa usanifu katika maeneo ya joto ya pwani. Kuna meza kadhaa za pande zote za kioo juu na viti vya wika, giza, au viti vya ratan, vilivyopangwa vizuri kwenye patio ya mawe.

Sehemu ya pwani au eneo la mapumziko, huko nyuma kuna muundo wenye paa la nyasi na kuta nyeupe ukipendekeza kibanda cha kitamaduni au kabana ambayo huenda ikitengenezwa kwa nyenzo asilia kama vile mbao na majani ya mitende.

Mambo ya ndani ya kituo cha huduma nchini Kenya. Kituo cha huduma cha serikali kilichoundwa hutoa huduma nyingi za umma chini ya paa moja. Mbele, wafanyakazi kadhaa waliovalia sare nyeupe na suruali au sketi nyeusi wameketi kwenye vituo vya kompyuta wakiwahudumia wateja.

Vivuko viwili vilivyowekwa geti kando kwenye kituo cha kivuko kando ya pwani au eneo la maji, feri hizo zimepakwa rangi ya buluu na kijani kibichi na pande zilizowazi na sitaha ambazo hwenda zimeundwa kisafirisha magari na abiria kwenye eneo la maji.

Sehemu ya tovoti ya kihistoria au usanifu uliojengwa katika miundo asili ya miamba katikati ni barabara ya jiwe inayoongoza kwenye handaki ya giza au nafasi ya ndani mbele ya upinde ni muundo mdogo wa mviringo unaofanana na ukumbi wa michezo na hatua za kuzingatia zilizofanywa kwa mawe au matofali.

Mtu akiwa ameshika ndege kwa upole mkononi, ndege huyu ana ukubwa wa wastani, ana mwili wa kahawia na alama nyeupe kwenye bawa na uso wake. Ina mdomo mrefu uliopinda kidogo na macho makali ya tahadhari ikiwezekana kuashiria kua ni species ya vigugu au thrush .

Gitaa la akostika la rangi nyepesi likining'inia wima ukutani. Gitaa inakukumaliza kuni ya asili ikitoa kuonekana kwa beiji nyepesi. Mwili una muundo wa kukata, ili kuruhusu ufikiaji rais wa frets za juu. Shimo la sauti la pande zote liko katikati ya mwili na pete ya mapambo karibu nayo.

Mambo ya ndani ya kituo cha huduma nchini Kenya. Kituo cha huduma cha serikali kilichoundwa ilikuwapa raia fursa ya kupata huduma mbali mbali za uma katika eneo moja. Nembo ya huduma kenya na kauli mbio jijenge na huduma inaonekana wazi kwenye ukuta na alama.

Piano ya kidijitali ikionyeshwa ndani ya duka. Kibodu nyeupe ya dijitali yenye funguo nyeusi na nyeupe, huwekwa kwenye stendi nyeusi. Vifaa kama vile adapta ya umeme, na ikiwezekana kinyagio cha kudumu. Vinaonekana bado vimefungwa kwa plastiki safi.

Eneo la huduma ya uma lenye shuhuli nyingi huduma center katika JPO Nairobi nchini Kenya. Idadi kubwa ya watu wapo wengine

Mkusanyiko mzuri na uchangamfu ndani la kanisa la Salvation Army linalotambulika kama Mombasa Central Corps, kama inavyoonyeshwa na bendera iliyo nyuma. Kanisa limepambwa kwa rangi nzito buluu, nyekundu na njano na mabango mawawili ya duara kila upande yanayoonyesha maneno, Jeshi Moja na Misheni Moja.

Mandhari ya jiji la Pwani ya kuvutia inajumuisha bandari mbele yake kuna vivuko kadhaa na boti ndogo zinazovuka maji kikamilifu, boti moja ndogo ya nje inaonekana upande wa kushoto na kuwacha kuamka inaonekana nyuma yake.

Mandhari nzuri ya ufuo yenye miti mirefu ya mitende iliyotawanyika kwenye mchanga. Miti hiyo imezungukwa na mimea ya kijani kibichi kwa nyuma inayoonyesha mazingira ya kitropiki. Mchanga unaonekana laini na mweupe mfano wa eneo la pwani, na anga ina mawingu kiasi na mwanga wa jua ukimulika eneo hilo.

Mandhari tulivu ya kitropiki, mbele yake nyasi ya kijani kibichi inayotunza vizuri na inayovutia imetandazwa mbele, ikionyesha mimea yenye afya na ikiwezekana kuwa bustani au eneo lenye mandhari nzuri.

Mandhari ya ufuo inayoangazia wapanda ngamia pengine katika eneo la pwani ya Kitropiki. Ngamia watatu wanapandishwa na watalii. Wawili kati yao wakionekana kuwa na wake waliovalia kofia za jua na nguo za ufukweni. Kila ngamia huongozwa na mtunzaji anayetembea kando yake au mbele yake. Wanaume wawili wanatembea bila viatu kando ya ufuo, labda wachuuzi wa ufuo, wenyeji au watalii wenzao.

Eneo lenye nyasi karibu na barabara ya kurukia ndege. Nguzo ndefu ya mwanga ilio na taa nyingi za mafuriko, inasimama karibu na katikati kulia.

Jengo dogo la kihistoria la kanisa lenye paa la nyasi na msalaba uliowekwa kwenye kilele, ikionyesha kwamba ni mahali pa ibada ya kikristo. Kanisa lina mawe yaliyopakwa chokaa au kuta za matumbawe na kuifanya ionekane ya Pwani au ya kitropiki, ikiwezekana Afrika Mashariki au visiwani.

Muonekano wa angani wa mashua ya mbao inayosafiri kwenye eneo la maji, yaelekea bahari au ziwa kubwa. Mashua na abiria boti hiyo ni ndogo na limejaa watu wameketi na wamesimama. Abiria hao ni pamoja na wanaume, wanawake na pengine watoto, wengi wakiwa wamevalia nguo za rangi na hijabu, wakipendekeza mazingira ya kitamaduni changamfu, ikiwezekana Afrika Mashariki au Pwani.

Eneo la pwani kwa mtazamo wa bahari maji ni tulivu kiasi huku mwawimbi ya upole yaki karibia ufuo mtu anaendesha, Jet Ski karibu an upeo wa macho upande wa kulia wa picha na kuunda njiaya dawa nyuma yao.

Jengo kubwa jeupe, linaonekana kuwa msikiti, linalotambulika kwa mnara wake na vipengele vya usanifu wa Kiislamu kama vile madirisha yenye matao na maelezo ya mapambo kwenye sehemu za juu za muundo huo.

Umati mikubwa wa mashabiki wenye shauku. Uwezekano mkubwa kwenye hafla ya michezo au sherehe ya kizalendo. Umati umejaa nguvu huku watu wakishangilia wakipunga mikono na kuinua vigelegele na bendera ndogo za Kenya. Watu wengi wamevalia mavazi ambayo ina rangi za bendera ya Kenya.

Barabara kuu mpya iliyojengwa upya ikipita katika mandhari ya kijani kibichi yenye wingi wa maji pande zote mbili. Barabara hiyo yaonekana kuwa ya lami na ya njia nyingi ambayo huenda ikawa ni ya mradi wa miungo mbinu ya kisasa inayolenga kuboresha muunganisho.

Meli kubwa nyeupe iliyotia nanga kwenye kituo cha bandari. Meli inaonekana ya kisasa na ya kifahari, ikiwa na sitaha nyingi na madirisha makubwa pamoja na sitaha ya jua juu. Upinde wa meli unaonyesha kuwa wazi, huku meli ikiwa imewekwa kwa usalama kwenye geti kwa kutumia kamba nene.

Eneo lenye amani la pwani au kando ya mto lenye vipengele. Mbele mchanga, laini mwepesi hutengeneza ufuo au enea la ukingo wa mto. Makundi madogo ya mwani au uchafu wa mimea yametawanyika kwenye mchanga kuashiria shughuli za mawimbi.

Mandhari nzuri ya ufuo yenye mchanga mweupe laini, maji ya turquoise tulivu, na anga angavu. Mbele ya mbele kuna mashua ndogo ya mbao iliyolala ufukweni ikiwezekana ya mashua ya wavuvi.

Nanga kubwa ya zamani ya chuma itegemea ukuta iliyochakaa, iliyo na maandishi na rangi inayovua katika vivuli vya beji, manjano na kijivu iliyokolea. Nanga ina kutu na ina mnyororo mnene wa chuma ulioonganishwa nayo. Inatulia kwenye kipande cha nyasi na uchafu na mwanga wa jua hutoa kivuli kikubwa cha nanga kwenye ukuta na kuongeza kina kwenye eneo.

Duka la vijijini au muundo uliotengenezwa kwa mabati na nguzo za mbao. Majengo hayo yanaonekana kutokuwa na hali ya hewa na sio rasmi, huku sehemu za kuta zikiwa zimepakwa rangi nyekundu na nyeupe zikionyesha chapa ya, Airtel Money, huduma ya pesa kwa simu ya mkononi.

Ndege ndogo ya kibiashara kwenye lami ya uwanja wa ndege likiwezekana kuwa katika kituo cha kikanda au cha ndani. Ndege hiyo ni ndege aina mbili ya Jambo Jet shirika la ndege la bei ya chini lenye makao yake nchini Kenya.

Lori kubwa la mizigo likiwa limebeba kontena lenye fridge , ambalo hutumika kwa kawaida kusafirisha bidhaa zinazohitaji udhibiti wa hali joto, kama vile vitu vinavyoharibika.

Mashua ndogo nyeupe ikielea katika maji yasiyo na kina kirefu, safi karibu na ufuo. Boti hiyo ina maneno, Tropical Watersports. Yaliyopakwa rangi ya buluu ubavuni mwake. Mtu amesimama ndani ya maji karibu na nyuma ya mashua. Ikiwezekana kurekebisha au kukagua injini ya nje.

Eneo la mji la Pwani au kando ya mto wakati wa macheo. Anga imepakwa rangi nzuri ya chungwa na manjano. Ikionyesha kwamba jua linatua zaidi ya upeo wa macho. Mbele yake kuna sehemu kubwa ya maji yaelekea mfereji, mto au bandari na vivuko au boti zimetia nanga kwenye kituo kando ya ufuo.

Eneo safi la nje lililo na vigae lililounganishwa na jengo jeupe, ambalo huenda ni sehemu ya hoteli, nyumba ya wageni au mapumziko. Mbele kuna meza ndogo ya duara nyeupe na viti viwili vyeupe vya mbao vimewekwa pembeni yake.

Eneo la Mehram ya msikiti, njia ya nusu duara ukutani inayoonyesha kibla mwelekeo ambao waiislamu hukabili wakati wa sala kuelekea Maka.

Jengo la msikiti lenye sifa tofauti za usanifu wa kiislamu, mnara mrefu na mwembamba unaonekana upande wa kushoto wa jengo, huu ni mnara ambao kwa kawaida hutumika msikitini kwa ya wito wa salaa mlango wakuingililia:

Eneo la ufuo wa tropiki na mchanga mweupe mbele na safu ya mitende iliyoning'inia nyuma. Mwani uliotawanyika au uchafu mwingine huonekana kwenye mchanga ikiwezekana kuosha mawimbi. Chini ya mitende unaweza kuona vibanda vya ufuo vilivyoezekwa kwa nyasi au miundo ya vivuli, ikipendekeza uwepo wa mapumziko au vifaa vya ufuo wa umma.

Tukio lenye shughuli nyingi ndani ya kituo cha huduma nchini Kenya. Kituo kikuu cha huduma cha serikali, ambacho hutoa ufikiaji wa huduma nyingi za umma. Mbele wafanyakazi kadhaa waliovalia sare za Huduma Kenya, mashati nyeusi, na kijivu yenye trimu nyekundu. Wameketi kwenye vituo vya kompyuta wakiwasaidia wananchi.

Ndani ya utumishi wa umma au ofisi ya serikali, haswa passport au kituo cha huduma ya uhamiaji. Sehemu ya mbele na kuketi, safu za viti vya chuma na viti vyeusi hupangwa katika eneo la kusubiri. Watu wengi wameketi wakingoja kwa subira zamu yao ya kuhudumiwa.

Mandari tulivu ya ufuo. Mtu anayetembea pekee yake kwenye ufuo wa mchanga akitazama kuelekea baharini na mbali na kamera. Ufuo wa bahari una mchanga laini wa rangi nyepesi na baadhi ya muani na uchafu mdogo uliotawanyika kwote.

Eneo la bandari au geti ambapo shughuli za usafirishaji au mizigo zinafanyika, mbele foklifti ya bluu na nyeusi au kidhibiti cha kontena kilichoandikwa KCMX 695 kinaonekana, kwenye upande wa kushoto inaelekea inatumika kuhamisha mizigo mizito.

Aproni ya uwanja wa ndege ambapo ndege kadhaa zimeegeshwa. Ndege kubwa nyeupe ya abiria ikiwa mbele na jina, Air Djibouti likionekana kwenye fuselage na nembo ya shirika la ndege kwenye mkia. Ngazi za rununu zimewekwa kwenye mlango wa mbele wa ndege, huku watu wakipanda au kushuka.

Maonyesho ya makumbusho yanayoonyesha sahani za kauri za karne ya kumi na saba, sahani hizo zimepangwa kwenye stendi nyeusi za kuonyesha kila mmoja ikiwa na lebo ndogo chini yake inayotoa maelezo kuhusu vitu. Sahani hizo zimepambwa kwa uzuri na miundo ya rangi ya blue na nyeupe ya kawaida ya poselaini ya kichina au ufinyanzi kutoka enzi hiyo.

Mandari tulivu ya ufuo na mchanga mweupe mbele pembezoni kuna vivuli kadhaa vya jua vilivyoezekwa kwa nyasi kila kimoja kikisndikizwa na jozi ya kiti cha mapumziko vya mbao penginie vikiwa na matakia ya bluu.

Ndege ya abiria ikiwa imeegeshwa kwenye lami ya uwanja wa ndege karibu na kituo au anga. Muundo wa mkia, mkia wa ndege umepambwa kwa mchoro wa rangi za waridi, nyekundu za midomo. Hivyo kuipa muonekano wa kipekee na wa kucheza. Sehemu ya nyuma ni nyeupe na mkia imefunikwa katika muundo wa kuchapisha midomo.

Muonekano kupitia dirisha kubwa linaloangazia njia ya ndege ya uwanja au eneo la Lami. Kuna ukingo wa dirisha na hatua ya vigae inayoonekana kwenye kona ya chini kulia. Mwangaza unaoingia kupitia dirisha unapendekeza kuwa ni mchana na jua asilia.

Treni ya mizigo ikitembea ambayo huenda iko kwenye reli ya standard gauge nchini Kenya, kama inavyoonyeshwa na rangi nyekundu na manjano ya treni hiyo. Treni hiyo ina ma container mengi ya rangi ya meli ambayo kwa kawaida hutumiwa kusafirisha bidhaa.

Mandhari tulivu ya pwani katika la mapumziko ufukweni lililotambuliwa mahususi kama, Almasi Leisure Beach Angle Resort, ubao mweusi unasimeka hivi, Diamonds Leisure Beach And Golf Resort Sea Turtle Nest Relocation tovoti sambamba na, Watamu Turtle Watch.

Tukio zuri kwenye uwanja wa ndege, wakati wa mawio au machweo, jua liko chini kabisa kwenye upeo wa macho, likitoa mwanga joto wa dhahabu na chungwa katika anga. Na njia ya kurukia ndege, taa hutengeneza hali ya kushangaza na amani.

Mandhari tulivu ya ufuo, ambayo huenda ilipigwa asubuhi na mapema au alasiri, kwa sababu ya mwanga wa jua kuwa mdogo. Mtu anakimbia kando ya mchanga wenye unyevunyevu karibu na ukingo wa maji akielekea mbali na kamera.

Sherehe rasmi ya kuapishwa, katikati ni mwanaume aliyevalia suti nyeusi na tai nyekundu, Yalekea ni kiongozi wa kisiasa au rais akila kiapo cha ofisi, ana mkono moja ulioinuliwa na mwingine juu ya kile kinachoonekana kuwa kitabu kitakatifu kinachoshikiliwa na mwanamke aliyesimama kando yake labda mama wa kwanza au mwanafamilia.

Kundi la watu wanaoshiriki katika sala. Uwezekano mkubwa ni sala ya waislamu. Kutokana na mkao wao wakipiga magoti na vipaji vyao vinagusa ardhi, ambayo ni sifa ya nafasi ya Sujud, katika sala ya kiislamu.

Barabara mpya ya pwani iliyojengwa karibu na bandari au eneo la bandari. Njia laini ya kubeba mizigo yenye lami ili kupinda kuzunguka kilima au mteremko. Vikwazo vya barabara za zege huwekwa kando ya kituo kwa ajili ya kutenganisha traffic .

Msikiti wa kihistoria ulioifadhiwa vizuri. Ambayo huenda uko katika eneo la pwani ya Afrika Mashariki. Usanifu na muundo, msikiti una mtindo tofauti kwa usanifu wa Kiswahili, Kiarabu. Wenye sifa ya, kuta zilizopakwa choka na lafudhi za kijani kwenye mlango na kuba. Kaligrafia ya Kiislamu iliyopambwa juu ya lango kuu, huenda ikawa katika kiarabu.

Kikundi cha watu wanaojishughulisha na uchezaji wa kitamaduni wa kiafrika. Wagizaji wamevaa mavazi ya kitamaduni ya kupendeza. Wanawake wa mbele wamevaa nguo za muundo na sketi nyeupe za kukaanga na shol karibu na mabega yao.

Basi kubwa la abiria lililoandikwa, Cool, likiwa limekaa vibaya kwenye barabara, likifunga barabara nzima. Basi hilo ni kubwa, limepakwa rangi ya kijani kibichi na neno, Cool, limeandikwa kwa ufasaha ubavuni mwake. Imekwama au kufanya zamu ngumu, ikiwa imewekwa kimshazari kando ya barabara kwa njia inayozuia trafiki kutoka pande zote mbili.

Ibada ya kanisa au mkusanyiko wa kidini unaofanyika ndani ya nyumba. Mbele mwanaume labda mchungaji au mhubiri amesimama na kuzungumza na kutaniko. Amevaa mavazi meupe na ameshika kipaza sauti akionekana kutoa mahubiri. Anahuishaji akitumia ishara za mkono ili kusisitiza.

Mandhari tulivu ya pwani wakati wa machweo au mawio. Boti mbili zinaelea kwenye bahari tulivu, moja upande wa kushoto inaonekana kuwa mashua ya mbao ya zamani au ikiwezekana iliyoachwa na sura ya mifupa. Nyingine ni mtumbwi mdogo au mashua ya wavuvi, ikiwezekana ikiwa na mtu ndani, iliyofunikwa na maji yanayometameta.

Mtazamo wa karibu wa uso wa mchanga uwezekano wa pwani, mchanga huonekana laini na usio na wasiwasi na mifumo ya upole ya asili iliyoundwa na upepo au maji katika kona ya chini kushoto sehemu ya mguu wazi inaonekana pamoja na kivuli kirefu kwenye mchanga kikionyesha kuwa picha ilipigwa asubui na mapema au alasiri wakati jua ilikuwa chini angani.

Ufuo wa mchanga wenye mandhari nzuri na mpana chini ya anga ya buluu na mawingu machache meupe. Bahari ni tulivu huku mawimbi ya upole yakizunguka ufukweni. Kundi la watu wanaoelekea kuwa watalii wanatembea kando ya ufuo. Wengine wanapiga picha, wengine wanafurahia tu matembezi au kutazama baharini.

Mandhari ya uwanja wa ndege ambapo kundi la wachezaji wa ngoma za kitamaduni wanatumbuiza kwenye lami karibu na ndege ya tui ambayo huenda ikawakaribisha abiria wanaowasili. Wacheza densi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya rangi ya mapambo ya mwili wanashiriki kwa shauku katika densi ya kitamaduni.

Treni ya mwendo kasi ikisafiri kwenye njia ya reli iliyoinuka ambayo inaungwa mkono na nguzo kubwa za zege. Treni hiyo ni sehemu ya mfumo wa standard gauge railway na mpangilio wake wa rangi nyekundu na nyeupe ni mfano wa treni za kisasa za SGR zinazotumika kusafirisha abiria nchini Kenya.

Ufuo mpana ulio wazi na mchanga wa rangi isiyokolea unaoenea mbele na katikati. Ufuo wa bahari ni tupu, hakuna watu au miundo inayoonekana na kuifanya hali ya utulivu. Kwa nyuma bahari hukutana na upeo wa macho chini ya anga yenye mawingu. Bahari inaonekana kuwa tulivu.

Eneo la ufuo lenye shughuli nyingi huku wachuuzi na wasafiri wakifurahia mazingira ya pwani. Kwa upande wa kushoto wachuuzi kadhaa wamewekwa chini ya miavuli ya rangi ya canopies . Wanauza vitu mbalimbali kama vile vitafunio, vinywaji na zawadi. Vyombo vingine vyekundu vimejazwa vitu kama nyanya za cherry au peremende na chupa za vinywaji baridi zinaonekana.

Feri inayosafirisha watu kwenye eneo la maji. Kivuko hicho kimepakwa rangi ya buluu na nyeupe na kimejaa abiria wenye wanaosimama kwenye sitaha. Kwa nyuma kuna meli kubwa ya mizigo iiyotia nanga bandarini na miundo mbinu ya crane na bandari inaonekana.

Groto ya nje ya kidini au eneo la maombi ilioundwa kwa ajili ya kutafakari au mikusanyiko midogo. Vipengele muhimu vinaonekana ni pamoja na madawati ya zege yaliyopangwa kwa safu yanatazama na eneo la kijiwe au eneo la madhahabu yakitengeneza mpangilio wa vitu unaofanana na kanisa.

Eneo nzuri la ufuo na mchanga wa dhahabu unaonea kando ya ufuo. Ufuo wa bahari ni mpana na safi na alama za miguu zikionekana kwenye mchanga zikiashiria kuwa watu wametembea juu yake. Mbele ya mbele kuna watu kadhaa karibu na ukingo wa maji ikiwezekana wakitembea au kukusanya kitu kutoka ufukweni.

Kontena kubwa jekundu la usafirishaji likapakiwa au likipakuliwa kwenye trela ya flatboard ya nusu lori kwa kutumia mashini ya kushughulika kontena, hwenda ikawa staka ya kufikia au kreni sawa chombo imesimamishwa kati kati ya hewa juu kidogo ya kitanda cha trela.

Jengo la kisasa la usanifu wa kuvutia na muundo wa kipekee uliopinda. Muundo huu unamwonekano wa siku zijazo unaojumuisha miundo ya kufagia 𝑖𝑛𝑎𝑦𝑜𝑓𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎 na mnara maarufu wenye tabaka za duara karibu na sehemu ya juu pengine ni sitaha ya uchunguzi au kituo cha uthabiti.

Ufua wa bahari umefunikwa na mchanga wa rangi nyepesi. Kwenye makali ya kulia ya picha, sehemu ya mashua ndogo yenye mistari ya blue na nyeupe, inaonekana. Sehemu ya kati, kuna mti unaokuwa kutoka kwenye, mchanga unaoficha kwa kiasi ubao wa alama za pembe tatu.

Jumba kubwa la maombi ambalo limeundwa kwa maridadi. Sakafu imefunikwa na zulia nyekundu ambalo kwa kawaida hutumika kuashiria maeneo ya maombi. Kuna feni kadhaa za dari zinazoning'inia kutoka kwa dari ili kusaidia na uingizaji hewa.

Kikundi cha miti mirefu ya minazi iliyowekwa kwenye anga yenye mawingu kiasi. Miti hiyo ni nyororo na yenye afya, yenye matawi marefu yenye upinde. Baadhi ya mitende ina nazi zinazoonekana karibu na juu kwa nyuma. Miti mingi ya mitende inaweza kuonekana ikionyesha kwamba huu ni uwezekano wa eneo la kitropiki au la pwani.

Uundaji wa mwamba na texture mbaya kutofautiana. Mwamba huo unaonekana kuwa na maeneo kadhaa ya mashimo na alama za mifuko ambazo zinaweza kuwa matokeo ya mmomonyoko wa asili au hali ya hewa.

Hekalu zuri na lililobuniwa kwa njia ya kitaalam la Kihindu, linalotambuliwa kama Hekalu la Babs So -Amina Rayan kutoka kwenye ishara iliyo chini. Usanifu wa hekalu una nakshi za kustaajabisha na muundo huo umejaa miba kadhaa ya mapambo au shighaz ambayo ni ya kawaida katika miundo ya jadi ya hekalu ya India.

Wakati wa usiku aswa katika kivuko cha likoni huko Mombasa Kenya, kivuko hicho kinaitwa Safari kinachoonekana pembeni. Ina madirisha makubwa kando ya pande na viti vya abiria katika sehemu ya kati. Pikipiki na pengine watembea kwa miguu wanapanda au kushuka kutoka upande wa kushoto wa kivuko.

Sehemu ya nje ya hekalu linaloitwa shiv mandir likionyeshwa kuwa limetolewa kwa lord Shiva Mungu mashuhuri katika uhindu, jengo lina sehemu ya juu linalofanana na pyramid jambo la kawaida katika usanifu wa hekalu la kihindi linaloashiria utakatifu wa muundo hekalu ni jeupe na muundo wa kisasa safi.

Ndani ya duka la vifaa vya elektroniki au vifaa vya nyumbani sehemu ya kuonyesha iliyo na mashini za kufulia za kupakia mbele, mashini hizo zina chapa ya Mika kama inavyo onyeshwa na alama iliyo juu ya vifaa. Kila kitengo kimewekwa katika sehemu yake inayofanana na chembamba ikiwa na lebo na vibandiko vya matangazo ambayo huenda yakaonyesha vipengele au bei.

Jengo lililowashwa vizuri usiku na taa za mapambo, ikiwezekana kuwa hafla maalumu au sherehe. Taa zimepangwa kwa mtindo wa kupigwa kwenye uso wa jengo ambayo hupa eneo hali ya sherehe.

Konteina kubwa la manjano la usafirishaji ikiwa imewekwa juu ya zege au lami ikiwezekana ndani ya uwanja ya usafirishaji au ghala nambari ya konteina. Chombo kimewekwa alama ya nambari ya utambulisho ALRU 9982865 na chapa msimbo 9561.

Mashua ndogo ya watalii iitwayo 'Holiday' ikiwa imetia nanga karibu na ufuo wa mchanga mweupe na maji safi ya buluu. Mandhari yanaonekana ya kitropiki yenye anga ya buluu angavu, mawingu yaliyotawanyika na mimea ya kijani kibichi huenda mikoko kwenye upande wa kulia.

Mandhari ya ufuo yenye amani na mnazi mrefu unaoegemea kidogo ukisimama peke yake mbele. Mchanga una rangi isiyokolea na safi na anga ya juu imefunikwa na mawingu ya kijivu ikidokeza kuwa huenda mvua itanyesha hivi karibuni au hali ya hewa ni tulivu.

Mji mzuri wa pwani wenye ushawishi mkubwa wa kihistoria na usanifu wa Kiswahili. Majengo yaliyo kando ya maji yamejengwa kwa mitindo ya kitamaduni, yakiwa na milango yenye matao, balcony ya mbao iliyochongwa na kuta za mawe ya matumbao yenye kimiani cha mbao.

Jengo la kutu liliyoezekwa kwa nyasi lililotengenezwa kwa nyezo asilia kama vile mitende na nguzo za pao iko kwenye njia ya upanga karibu na ufuo kulingana na mchanga na mimea ya kitropiki inayozunguka.

Vivuko viwili vikubwa vya bluu vikivuka mfereji wa maji. Feri iliyo mbele iliyopewa jina la Safari, inabeba abiria wengi na pengine magari kama inavyoonyeshwa na sehemu pana iliyowazi na njia panda za kupakia kwenye ncha zote mbili. Kivuko cha pili pia kwa nyuma kinasafirisha watu na kinaonekana kuwa kina karibia au kinaondoka kwenye kizimbani.

Kuna basi nyuma iliyojenga rangi ya kijani na nyeusi na maandishi yanayoonekana upande ambayo inaweza kuwa jina la kampuni au njia. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na basi wakipendekeza inaweza kuwa kituo cha kusimama au kupanda.

Basi la abiria la masafa marefu lenye rangi nyangavu, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye uchafu karibu na jengo la kisasa. Basi hilo limepakwa rangi ya turquoise na lafudhi nyeusi na waridi.

Msururo wa magari madogo ya mwageni au mabasi madogo yameegeshwa chini ya muundo mkubwa wa dari inayoweza penyeka, kuna upendekeza mkubwa wa pahali pa usalama pa kusubiri kwa abiria wanaowasili.

Msikiti mkubwa wa kifahari, na muundo tofauti na wa kisasa na usanifu. Minara mirefu inayoinuka kutoka msikitini, ambayo ni vipengele vya kitamaduni katika usanifu wa kiislamu vinavyotumika kwa wito wa sala. Lango kubwa la mapambo na kazi ya chuma tata, inayoingia kwenye eneo la msikiti.

Kundi la mashabiki wa soka wakiwa uwanjani wakijivunia kuiunga mkono timu yao Bandari FC, mashabiki wanaonekana kushangilia, kupeperusha bendera na kutabasamu wanaonekana kuwa na shauku wakiwa wamevaa jezi za timu, mitandio na T-shati.

Jengo nzuri la ghorofa nyingi lenye mchanganyiko wa mitindo ya usanifu ya Kiislamu na Kikoloni. Jengo hilo lina madirisha kadhaa ya matao, miwisho ya mapambo, na mnara unaofanana na minara juu, na kupendekeza kuwa unaweza kuwa msikiti au kituo cha jamii chenye ushawishi wa usanifu wa Kiislamu.

Kikundi cha wachezaji wa kandanda kwenye uwanja wa mpira. Pengine wakati wa mechi au baada ya mechi. Kundi la wachezaji watano wa soka wa kiume, waliovalia sare za njano na chungwa, wanatembea kuelekea kwenye kamera. Sare hizo zina muundo tofauti wa cheki kwenye kifua. Wachezaji wamevaa soksi za njano na nguo nyeusi au za rangi nyeusi.

Ufuo tulivu wenye mchanga watu wawili wakitembea kando ya ufuo mmoja akiwa amevalia mavazi ya kijani kibichi na mwingine buluu, ufuo wa bahari ni mpana na huna kitu na sehemu chache tu za mwani zilizotawanyika kwenye mchanga.

Shirika la ufuo la rustish , linaloitwa Mkoko Sunset. Jengo kuu ni muundo wa raisi wa mbao na chuma paa, na kuta za rangi nyeupe. Maneno Mkoko Sunset yamechorwa kwenye ujasiri sehemu ya mbele kwa herufi nyekundu na kijani. Muundo unaonekana umetengenezwa kwa mikono, ikiwezekana kwa kutumia vifaa vya ndani kama vile; nguzo za mbao na nyasi.

Tukio tulivu linaloangazia kikundi cha miamba inayofanana na matumbawe au vinywelileo, kwenye sehemu ya mbele yakiwa kwenye ukingo wa bwawa la kuogelea la blu safi. Maji katika bwawa ni tulivu na safi na viwimbi vidogo vinawakisi mwanga kuashiria siku yenye jua.

Gari la magurudumu matatu na manjano na nyeusi, inalojulikana kama tuktuk au auto rickshaw , limeegeshwa kwenye eneo la lami, pengine katika eneo la mjini.

Mandhari tulivu ya ufuo, yenye mchanga mweupe na mabaka, yaliyotawanyika ya mwane uliosafishwa ufukweni. Kwa nyuma, kuna vibanda vya kitamaduni vilivyoezekwa kwa nyasi, au vibanda vilivyozungukwa na mitende na mimea mingine ya kitropiki. Baadhi ya miti ni mirefu, imeegemea kidogo, ikionyesha upepo wa pwani.

Mechi ya kandanda ikiendelea ambayo huenda ni dabi ya eneo la juu kulingana saizi ya watu na vifaa vya timu. Wachezaji wawili wako katikati kwenye eneo la tukio. Mmoja amevalia jezi yenye mistari ya buluu na nyeupe yenye Betika kama mfadhili, akiwakilisha FC Leopards. Mwingine yuko kwenye jezi za kijani na Sportpesa kama wadhamini akiwakilisha Gor Mahia FC.

Mandhari ya mtaani katika mji mkongwe huenda ukawa Mombasa Kenya, kulingana na mtindo wa usanifu na alama, majengo hayo yana mvutano wa usanifu kiswahili kiarabu unaojulikana na madirisha yenye matao vifuniko vya mbao na grili za mapambo.

Mpangilio wa ofisi ya kitaalam na watu watatu wanaohusika katika kazi. Mbele yake mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia computer ndogo. Amevaa mavazi rasmi na skafu shingoni inayoonyesha mazingira ya kitaaluma. Mwanaume amesimama kando yake akiinama juu ya dawati, akionekana kusaidia au kutoa mwongozo kwenye computer, labda akimwonyesha kitu kwenye screen .